Mavazi ya shule yenye rangi ya bluu yamening'inizwa kwenye uzio wa waya yakikauka chini ya jua kali, nyuma yake kuna majengo yaliyotengenezwa kwa matofari mekundu na paa za rangi ya kijani, ikiwa yamejengwa kwa mpangalio mzuri, mandhari inaonyesha utaratibu mzuri ikiashiria kuwa ni mazingira ya shule ya sekondari yenye nidhamu na shughuli za kitaaluma.